Kwenye kambi ya matibabu, kuna daktari ambaye amevaa barakoa ambayo ni nyeusi, huku akihudumia mgonjwa ambaye amevaa shati nyeupe na barakoa ambayo ni ya rangi ya samawati akijifunika kitambaa kichwani. Kuna wagonjwa wengine ambao wanasubiri huku wakiwa wamekaa kwenye viti vya kijani.

Kwenye hospitali kuna mwanaume mwenye ngozi nyeusi ambaye amefunikwa kitambaa cheupe, daktari huku akiwa amevaa glavu nyeupe, amevaa barakoa, akiwa amevaa nguo nyeupe kamili, anatumia mashine ili kuweza kumuuguza.

Chumba cha upasuaji, kuna watu watatu ambao wamevaa nguo za samawati, wamevaa barakoa na kofia ambavyo vimewekwa kichwa na kufungwa kwa kamba. Mgonjwa amelala huku akiwa amefunikwa na kitambaa ambacho ni cha rangi ya kijani.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa anazungumza na mwanamke mkongwe ambaye pia amevaa barakoa. Mhudumu wa afya akiwa amevaa shati ya buluu na kofia ya nyeusi.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa, mhudumu aliyevaa koti nyeupe na barakoa nyeusi ila mwenzake akiwa amevaa barakoa ya bluu. Mama ambaye amevaa barakoa akiwa amebeba mtoti wake mgongoni. Amekaa huku akiwa anatazamwa na mhudumu aliyevaa barakoa ya samawati.

Kwenye uwanja kuna gari lililoegeshwa la mobile clinic ambao inatibu ugonjwa cancer bure ambapo watu hao kuna mchoro ambapo mwanamke akiwa amelala kwenye kitanda kilichofungwa kitambaa cheupe na wauguzi wakiwa wamesimama kando ya kitanda hicho.

Kwenye hospitali kuna mama ambaye ameweza kujifungua. Bibi ya rais anamshikilia mtoto huku akiwa amevaa koti nyeupe. Mama amejifunika kitambaa ambacho ni cha samawati. Kuna watu wengine pia wakiwa wametabasamu.

Kwenye nyumba ndogo iliyotengenezwa kwa mabati na kufunikwa upande wa juu kwa kutumia karatasi. Kuna afisa wa afya akiwa amevaa barakoa ambayo ni ya rangi nyekundu iliyojaa mistari nyeupe, akiwa amevaa na koti ya samawati. Wanampima joto mwanaume aliyeketi.

Mwanamke aliye na nywele fupi ambayo ni nyeusi anangozi nyeusi akiwa ameshikilia mtoto wake amevaa kofia inayoonyesha yeye ni mtu anayejitolea kutumikia kiafya katika jamii.

Katika uwanja wenye nyasi ya kijani iliyokatwa, mimea, kando ya maua yaliyokatwa vizuri na miti iliyomea, kuna gari jeupe ambalo linaegeshwa, huku lina vioo vyeupe na magurudumu nyeusi.

Mhudumu wa afya, aliyevaa nguo nyeupe anatabasamu akiwa pamoja na mwanamke mwingine ambaye ana nywele fupi, ana vioo vya macho na pia ana kitambaa shingoni huku akiwa na furaha wakisimama kando ya gari lililoandikwa beyond zero mobile clinic .

Katika uwanja wa nyasi ya kijani, wanawake wamesimama hapo nje. Pia kuna mwanamke ambaye anaingia upande wa ndani ambapo mlangoni kuna wanaume wawili wakiwa wamevaa barakoa na katika chumba anachoingia ndani, pameandikwa beyond zero mobile clinic .

Mhudumu wa afya aliyevaa koti nyeupe akiwa anatabasamu akizugumza na mwanamke mwenye nguo ya kijani. Katika meza kuna sanduku lilioandikwa sure.

Muuguzi ambaye amevaa koti nyeupe huku akiwa na kifaa cha kupima moyo shingoni, anasalimiana na mwanamke akiwa amevaa sketi nyeusi na ana nywele fupi akiwa amevaa na miwani.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa nyekundu na kofia amevaa na koti pia anamhudumia mgonjwa aliyevaa kitambaa cheusi kichwani. Daktari mwenyewe amejifunga kitambaa cha bluu katika shingo.

Mdomo wenye meno machafu meno haya yamebadilika rangi na kuanza kuwa rangi nyeusi na meno mengine kuwa ya rangi ya njano kwa sababu ya kutoosha vizuri . Upande wa chini wa menoumenza kuoza.

Kwenye kambi ya matibabu kuna mwanamke mwenye nywele mpya ambayo ni nyeusi uku akiwa amevaa miwani pamoja barakoa nyeupe akiwa amevaa koti ya kijani na glavu za samawati mkononi, anamtanzama mwanafunzi uku akiwa amempa mswaki mkononi meno yake.

Mwanamume anaonyesha picha ya meno yake, ambayo yalikuwa machafu kabla hayajaoshwa. Meno hayo yalikuwa na uchafu na muozo, akinywa dawa ya meno hayo kuoshwa, meno hayo yanakuwa rangi nyeupe kabisa na kuwa masafi.

Mwanamke mwenye ngozi nyeusi anatabasamu huku akiwa anaonyesha meno ambayo ni ya rangi nyeupe. Nyuma yake amesimama katika uwanja wenye nyasi ya kijani ambayo imamechipuka.

Mwanaume mwenye ndevu pamoja na masharubu na midomo ambayo imekauka anasafisha meno yake kwa kutumia kijiti huku hana maji kijiti hicho kimeweza kutafunwa upande wa mbele ili kuweza kusaidia kusafisha meno vizuri.

Muudumu wa afya akiwa anamuhudumia mgonjwa mwenye masharubu akiwa amevaa glovu nyeusi na kifaa cha kazi mkononi. Muhudumu anamtazama mgonjwa mdomoni mwake.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa ana nywele nyeusi. Amevaa glavu nyupe na koti nyeupe huku akiwa anamhudumia mgonjwa aliyevaa koti ambayo ni nyeusi.

Kwenye chumba kimoja. Watu wa kupigana na moto wako, ambapo wana bomba ambalo wanamwaga maji kupeleka upande wa ndani ampabo moshi unatoka. Wamevaa barakoa na kofia. Wawili wamevaaa kofia ya samawati, mmoja akavaa nyekundu, na mmoja akavaa ya njano.

Katika kiwanja ambacho kimekauka kuna watu waliovaa koti ambazo ni za kijani. Huku wengine wakivaa koti ambazo ni za rangi nyekundu. Wanawake wawili ambao wamevaa kanzu ambayo ni nyeusi wamevaa kofia kichwani.

Sehemu ambapo kuna mafuriko. Watu wanao saidia kuokoa watu kwenye nyumbani ambazo ni za matope wanamsaidia mtoto huku wakiwa wamefungwa na kamba ili wasiweze kubebwa na maji hayo. Wamembeba mtoto upande wa juu huku wakivaa koti nyekundu ili waweze kuonekana kwa mbali.

Wazimamoto watatu. Wawili wanakimbia mmoja akiwa ameshikilia bomba la maji huku akikimbia wakiwa wamevaa magwanda yao ya kazi wakielekea kuzima moto.

Katika kambi za kuishi baada ya janga, watu wanaishi katika nyumba ndogo zilizofunikwa na karatasi na kuni. Kuna mnyama ambaye anatembea. Kuna mimea hapo kando kama miti na pia kuna tanki ya maji pamoja na choo.

Kuna ujenzi wa barabara baada ya vitu kuchomeka. Kuna watu wanaosafisha ambapo watu wengine wanasafisha kwenye mtaro ambapo maji yanapita, wakiwa wengine wanasafisha barabara ambapo kuna nyasi wakichimba uchafu pamoja na nyasi nyingine. Nyumba zilizotengenezwa kwa mabati ya kijani kando ya barabara zipo.

Mtu ambaye ana nguo nyeusi ananawa mikono huku akiwa amefungulia maji yanayotoka kwenye kitu cha kushikilia maji ambacho ni cha rangi nyeupe. Ana begi ambalo ni la rangi ya samawati. Anaosha mikono ili asiweze kupata magonjwa.

Nyumba ambayo imebomolewa. Kuna vitu ambayo imeharibika. Kuna mti nje ya nyumba hiyo ambayo imeegemea. Nyumba ilikuwa imepakwa rangi nyeupe na hapo nje, kuna madirisha ambayo yameng'olewa na mbao.

Jengo limenguka, huku limeangukia gari ambayo ni jeusi na nyuma yake kuna jengo lingine ambalo halijaporomoka ambalo limeandikwa Balcon, chini yake kuna gari ya jivu.

Juu ya meza ya utafiti kuna kitabu chenye maandishi kutumia kalamu ya samawati. Kuna kifaa cha kufanya utafiti kinachotumika kuona vitu ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho ya kawaida. Kifaa hicho kina sehemu ambayo ni ya rangi nyeusi na sehemu nyingine ni ya rangi nyeupe.

Nje ya mlango unapoingia kuhudumiwa macho kuna mabango mawili yaliyo andikwa afya njema huanza na wewe. Pia kuna kitanda nje ya huu mlango ambacho ni cheusi, mlango umepakwa rangi ya bluu.

Mlango wa kijivu uliofunguliwa, unaonyesha upande wa ndani ambapo kuna ukuta ambao umepakwa rangi ya samawati na kuna mahali pa kutupa takataka penye kitu ambacho ni cha rangi ya njano, pia kuna chupa ya maji.

Mhudumu wa aliyevaa koti nyeupe ambaye ana nywele nyeusi amesimama katika wodi ambapo kuna vitanda vinne na pia kuna mabango mawili ya Mozzart Bet katika wodi.

Kwenye ofisi ya daktari. Daktari amevaa shati yenye ambayo ni nyeupe huku akiwa amevaa koti nyeupe upande wa nje. Daktari anaonyesha kuwa na kalamu mkononi. Anaandika ripoti zake. Juu ya meza daktari ana kitabu ambacho ni cha mnjano, na sakafu ya ofisi ya daktari ni ya rangi nyeupe.

Kifaa cha kupiga picha meno ambapo juu yake kuna kiyoyozi cha Samsung na chini yake kuna soketi. Katika ukuta kuna nyaya ambazo zimefunikwa. Kando kuna sanduku cha kudhibiti umeme.

Katika hospitali moja ambayo ina mito nyeusi na vitanda viliyowekwa kwa rangi nyeupe. Katika ukuta kuna mabango yaliyoandikwa maneno mbalimbali. Kuna dirisha ambayo mtu anaweza akiwa upande wa ndani kuangallia kuenda nje.

Katika hospitali, kuna bango ambalo limewekwa katika ukuta. Karatasi zilizoandika majina ambayo yamebandikwa katika ukuta. Kuna dawa ambazo zimewekwa kwenye meza inayosukumwa. Kuna takataka ambazo zimewekwa kwenye karatasi.

Mashine ya kutoa watoto wachanga walio mahututi, hutibiwa kutumia mwanga wa kupunguza umeme manjano yenye miale ya buluu imefunikwa na kitambaa cheupe chenye maandishi ya buluu na pia kuna maandishi ya kijani.

Mhudumu wa afya aliyevaa suruali nyeusi na glovu mkononi anahudumia mgonjwa aliyelala kwa kitanda kilichotandikwa kitambaa cheupe na mgonjwa amevaa soxi na suruali nyeusi.

Bango la kuonyesha siku nne zimebakia kusherekea siku kuu ya afya ya akili, ambapo wakuu wanaosimamia sherehe hiyo ni Johnson na Johnson, ambapo kuna mwanamke mwenye kiti akiwa amevaa koti ya kijani na shati ya ndani nyeupe na kikombe mezani.

Muuguzi akiwa amevaa glavu za kijani mkononi akiwa na sindano na chupa ya dawa ya kutibu kikohozi kikali. Anashikilia dawa hio na kuta za hapo alipo ni nyeupe.

Sanduku la kubebea dawa inayoitwa Profen ambayo ni ya watoto. Kuna mchoro wa mtoto ambaye ameshika doli mgongoni na dawa ni ya miligramu hamsini. Damu yenyewe imetengenezwa kwa nidhamu ya mia moja ya Iprofen.

Kwenye hospitali hii kuna muuguzi ambaye amevaa shati ambayo ni nyeupe yenye mistari mieusi. Amevaa glavu nyeupe mkononi huku akiwa na sindano ambayo anataka kumwekea mtoto ambaye amefunikwa na kitambaa dawa. Mama ya mtoto huyu amevaa nguo nyeupe ambayo ina madoadoa meusi.

Mwanamke mwenye nywele fupi akiwa amevaa nguo nyeupe yenye mistari nyeusi akiwa amesimama karibu na kitanda cha mtoto ambaye amelazwa. Mtoto amelala katika kitanda cheupe huku akiwa amevaa shati ya buluu inayo mstari nyeupe.

Mtoto mdogo mwenye rangi nyeupe ana nywele fupi akiwa ameekelea mkono kifuani. Ana jirusu katika upande wa mkono wake wa kushoto, mtoto akiwa amelala juu ya kitambaa cheupe.

Muuguzi ameshika chupa nyeupe ya dawa ambayo anadondoza kuenda mdomoni mwa mdogo, wa mtoto ambaye ameshikwa afungue mdomo na mama yake ambaye amevaa nguo nyeusi.

Watu wananawa mikono kwenye beseni, wakiwa wamefungulia maji yanayotoka upande wa juu, kwenye kitu ambacho ni cheupe kinachoshikila maji. Kuoga mikono wanatumia sabuni, ili kuweza kuondoa vitu vinavyoweza kupa ugonjwa.

Kwenye neti ambayo mtu huingiza ilikupiga goli katika mpira, imepakwa rangi ambayo ni nyeusi na rangi ya machungwa upande wa mbele. Mtu akipiga mpira katika upande wa nyuma, hio huwa goli ambayo imefungwa.

Kwenye michezo ya ndondi kuna mwanamme aliyevaa glavu, za yangi nyekundu na mwingine aliyevaa glavu za rangi ya samawati. Mwanaume aliyevaa glavu za rangi ya samawati , anampiga mwenzake ndondi ya pua, na mwanamme huyo kuumizwa.

Kwenye kiwanja cha mchezo wachezaji wawili, mmoja akiwa amevaa soksi za rangi nyekundu ya mwinginee akiwa amevaa za rangi ya samawati wananacheza mwenye amevaa za rangi ya samawati anamkanyanga mwenzake kumuuumiza na wote kuanguka kwa pamoja.

Kwenye kiwanja ambapo nyasi imweza kuchipuka na magugu mengi. Kuna mumea uliomea ambao unatumika kutibu mtu anapokuwa na homa. Mumea huo pia ukimea na kuwa mrefu huwa na matunda yanayo tumika kutibu homa.

Kwenye kiwanja ambapo vitunguu vimepandwa, pia kuna nyanya ambao zimeweza kupandwa, nyanya hizo hazijaweza kuiva. Kwa hivyo zipo katika rangi ya kijana. Ipo mti ulioweza kumea. Anga ni ya rangi ya samawati.

Kwenye kiwanja ambapo nyasi imeweza kulipuka, kuna mti mfupi ambao una majani ya kijani ambayo ni mafupi. Unatumika kutibu ugonjwa wa kiasili, ambapo unabondwa na majani yake kutumika katika matibabu.

Kwenye kiwanja ambapo kuna nyasi ambayo imechipuka kuna mmea ambayo unatumika kutibu magonjwa ya kiasili ambayo matawi yake ni ya kijani. Kuna miti mirefu ambayo imechipuka na pia kuna ua uliotengenezwa kwa maua.

Anga ya samawati kuna mti mrefu ambao una kivuli kilichotengenezwa kwa matawi yake ambayo ni mengi. Mti huo unatumika kutibu kiasili ambapo majani yake inapopondwa maji hayo hutumika katika matibabu.

Kwenye kiwanja ambapo mimea imekauka kuna vitunguu ambavyo vimechipuka na nyasi kandokando ambayo imekauka. Kuna miti iliyomea upande wa nyuma na pia kuna nyasi iliyomea kandokando.

Kwenye kiwanja ambapo nyasi imeweza kukauka, kuna vitunguu ambavyo vimemea na kua vizuri. Kuna mti mfupi ambao unatumika kutibu dawa za kiasili. Kuna nyumba iliyotengenezwa kwa mawe na miti mingine ambayo ni mirefu.

Katika shamba la kupanda mahindi, mahindi yameweza kukomaa lakini katika udongo wa hii shamba kuna uchafu mwingi ambapo kuna magugu na shamba yenyewe iko chini ya anga ya samawati.